Mwanaume mmoja amevalia suruali aina ya jeans huku amekalia kiti magurudumu mkono wake wa kulia umeshika kando ya gurudumu na huku mkono wa kushoto ambao umevalia saa uko juu ya vitabu vikubwa.